Daktari wa meno amevalia miwani, barakoa, koti la mahabara na glavu za kinga. Ameinama akimchunguza mama ndani ya mdomo. Amevishika vifaa kwa mikono miwili. Mgonjwa huyo anaonekana kuwa na hofu usoni.